Dawa iliyotengenezwa viwandani na kuwekwa kwenye chupa ndogo yenye vifuniko, hupatikana kwenye maduka ya viuatilifu, hii hutumkia kwa ajili ya kuwakinga wanyama wa nyumbani, dhidi ya vimelea vya magonywa.

Duka la biashara, ambapo mwanamke mmoja anauzaa pembejeo za kilimo, yaani dawa za kuuwa waduu na magugu shambani; za kutibu wanyama, zimepangwa ukutani na nyingine zipo juu ya meza. Pia kuna mbegu za mazao mbalimbali kama vile mahindi.

Chupa yenye rangi ya urujuani, ndani yake ina dawa ambayo ina virutubisho, vinavyosaidia kuimarisha mifupa ya mbwa. Hii husaidia kukua vizuri kwa mnyama huyu, na kutoshambuliwa na magonjwa kwa urahisi.

Boksi pamoja na chupa ndogo mbili ambazo, ndani yake kuna chanjo ya wanyama wa kufugwa, kama vile ng'ombe, mbuzi na mbwa. Ambayo hutolewa ili kuwakinga dhidi ya magonjwa, ili wawe na afya bora.

Dawa ya vidonge ambayo hutumika kutibu minyoo ya mbwa, pamoja na kasha lake, lililochorwa picha ya mnyama huyo na maelezo yanayotoa muongozo, juu ya namna ya kuitumia.

Duka ka uuzaji wa viwatilifu vya mimea ambavyo, kazi yake ni kuua wadudu waharibifu shambani, pia kuna mbolea ya kiwandani ya kimiminika, ambayo hutumika kustawisha vizuri mazao.

Biashara ya uuzaji wa pembejeo za kilimo, yaani mbolea iliyowekwa kwenye mifuko imepangwa katika safu kuelekea juu, ambapo kuna mashine ndani ya chumba inayotumika kubeba bidhaa hiyo.

Mfuko wenye rangi nyeupe na njano ambao ndani yake kuna chakula maalumu cha mifugo, yaani kondoo na mbuzi. Una uzito wa kilogramu moja, pia unavirutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji mzuri.

Chumba maalum cha biashara ya uuzaji wa pembejeo za kilimo yaani dawa mbalimbali kama vile kuua wadudu shambani na magugu, nyingine hutumika kutibu wanyama ambazo zimepangwa ukutani.

Biashara ya uuzaji wa pembejeo za kilimo ambapo dawa mbalimbali zinauzwa kama vile za kuua wadudu shambani, magugu, kutibu wanyama, hii ni muhimu ili kuongeza ufanisi wa uzalishaji kupitia shughuli hii ya kiuchumi.

Kopo jeupe lenye mifuniko miwili ambalo ndani yake kuna dawa yenye ujazo wa mililita mia tano hutumika kutibu wanyama mbalimbali kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo. Pembeni yake kuna boksi ambalo hutumika kuhifadhi dawa hiyo, nje likiwa limeandikwa maelezo ya namna ya kutumia dawa.

Mifuko mingi ya mbolea iliyowekwa sakafuni pembezoni mwa ukuta, huku mtaalamu wa kilimo akiwa amechuchumaa huku ameshika pembejeo hiyo katika mikono yake yote miwili.

Pembejeo za kilimo ambapo mifuko miwili ya mbolea ya kiwandani imewekwa katika sakafu, na huweza kutumika katika kuhakikisha mazao bora na mengi yanapatikana, kwaajili ya chakula na biashara.

Duka la bidhaa zinazotumika katika kilimo na ufugaji, kama vile dawa mbalimbali za kutibu mifugo, za kuua wadudu waharibifu shambani, pamoja na mbolea katika mifuko, ambapo mfanya biashara anamuhudumia mteja.

Mchakato wa kisayansi, wa utengenezaji wa mbolea ya asili, kwa kutumia minyoo , ambayo huvunja vunja takataka mbalimbali, zenye uwezo wa kuoza, faida yake ni kutunza maji, na kupunguza tindikali kwenye udongo.

Kopo na mfuniko mweupe ndani yake kukiwa na dawa, ambayo ina uzito wa gramu mia moja, hutumika kwaajili ya kutibu wanyama mbalimbali ikiwemo kuku.

Kilimo cha biashara, ambapo wanawake na wanaume wanachambua kahawa iliyowekwa chini, na nyingine imehifadhiwa kwenye mifuko. Zao hili hupelekwa viwandani, ili kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji.

Shughuli ya kilimo cha biashara, ambapo katika shamba kubwa kuna migomba mingi iliyostawi vizuri, mingine imetoa mikungu ya ndizi. Zao hili huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mwanaume mmoja amevuna pilipili hoho na kuweka kwenye mifuko mikubwa tayari kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato, bidhaa hii hutumika katika upishi.

Shughuli ya kilimo cha biashara ambapo watu wamevuna maparachichi na kuweka kwenye maboksi ya plastiki, baadae hupelekwa sokoni kuuzwa au viwandani kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Kilimo cha biashara ambapo miti ya maembe imezaa Sana, na wanawake wawili wameshika matunda hayo mikononi, yakikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, ili kujipatia kipato au viwandani kutengeneza juisi.

Kilimo cha biashara ambapo, wanawake wapo shambani wanavuna mahindi na kuyakusanya chini, baadae hupelekwa nyumbani, zao hili pia hutumika kwa ajili ya chakula au kuuzwa kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo miti ya mapapai ipo kwenye shamba kubwa katika mistari yamezaa matunda ambayo hayajakomaa chini yake kuna nyasi na takataka za mimea iliyoekwa kwa ajili ya kupunguza upotevu wa maji.

Mwanaume yupo shambani, akijishughulisha na kilimo cha biashara cha mapapai, ambayo yamelimwa kwenye mistari. Miti hii imezaa matunda yake, yameiva na mengine ni mabichi; hupelekwa sokoni kuuzwa, ili kujipatia kipato.

Shughuli ya kilimo cha biashara ambapo, mwanamke amevuna mahindi kutoka shambani, na kukusanya pembeni kwenye turubai. Baadaye hupukuchuliwa kwa kutumia mashine maalumu, hivyo kupata punje zake husafirishwa kuelekea ghalani au nyumbani kuhifadhiwa.

Kilimo cha biashara cha viazi mviringo, ambapo wanaume wawili wanachimba kutoka shambani, na mwanamke mmoja anakusanya, zao hilo hupelekwa sokoni kuuzwa kujipatia kipato, au hutumika kama chakula nyumbani.

Kilimo cha biashara ambapo mananasi yamevunwa kutoka shambani na kukusanywa chini, wakulima wanapanga kwenye vikapu vya plastiki na kuweka kwenye trekta ambalo linapeleka sokoni au viwandani.

Kilimo cha biashara ambapo mwanamke anatawanya kahawa ambayo tayari imevunwa na kuwekwa katika chumba maalumu, baadae hupelekwa viwandani kutengeneza bidhaa nyingine kama vile vinywaji yaani soda.

Shughuli ya kilimo cha biashara ambapo, mwanamke yupo shambani anakusanya viazi mviringo vilivyochimbwa, baadaye hupelekwa sokoni kuuzwa, na kujipatia fedha au kutumika kwa ajili ya chakula nyumbani.

Kilimo cha biashara, ambapo watu wanachambua vitunguu vilivyokusanywa chini na kufunikwa na majani, na kuviweka kwenye ndoo za plastiki, baadaye husafirishwa kuelekea sokoni, kwa ajili ya kuuzwa ili kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, watu wamekaa na kuchambua kahawa ambayo, imevunwa na kuwekwa chini baadae hutiwa kwenye mifuko kwa ajili ya kusafirisha kwenda viwandani, kutengeneza bidhaa.

Shughuli ya kilimo cha umwagiliaji ambapo, vitunguu vimekomaa na kuvunwa vingine bado vipo shambani. Kuna mabomba yaliyokuwa yanatumika kusafirisha na kusambaza maji, baadae hupelekwa sokoni kuuzwa, ili kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, mwanaume ameshika tikiti lililokatwa mkononi na mengine bado yapo shambani. Yakikomoa huvunwa na kusafirishwa kuelekea sokoni, kwa ajili ya kuuzwa na kujiongezea kipato.

Shughuli ya kilimo ambapo miche mbalimbali imepandwa shambani katika vitalu, kama vile: vitunguu, nyanya, karoti na mbogamboga za majani. Ambapo baadhi ya mazao haya yamevunwa na kuwekwa kwenye toroli.

Shughuli ya kilimo ambapo mwanamke ameshika mahindi mkononi, ambayo yametoka kuvunwa katika shamba na kuwekwa kwenye turubai, baadae hupukuchuliwa kwa kutumia mashine ili kupata punje zake.

Shughuli ya kilimo cha biashara cha pilipili, ambapo zimepandwa katika shamba kubwa na kuzaa mwanaume mmoja amevuna na kuweka kwenye toroli baadae hupelekwa sokoni kuuzwa na kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara, ambapo wanawake wanakusanya viazi mviringo baada ya kuvichimba kutoka shambani, baadae huwekwa kwenye magunia na kusafirishwa kuelekea sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mwanamke na mwanaume wanakusanya mahindi baada ya kuvuna kutoka shambani. Baadaye husafirishwa na kupelekekwa nyumbani. Zao hili hutumika kwa chakula au kuuzwa ili ya kujipatia fedha.

Kilimo cha biashara ambapo miche ya nyanya imepandwa kwenye mifuko iliyojazwa udongo, mimea hii imezaa matunda yake ambayo yamekomaa na mengine mabichi. Zao hili huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiongezea kipato.

Shughuli ya kilimo cha biashara cha viazi mviringo, ambapo watu sita wameviweka kwenye mifuko, tayari kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni. Pia kuna mahindi shambani, na miti iliyopandwa pembeni.

Kilimo cha kisasa cha biashara ya nyanya, ambapo mimea yake imepandwa katika mistari, imezaa matunda ambayo yamekomaa na mengine mabichi. Chini kuna mabomba yanayosafirisha na kusambaza maji. Watu wanavuna zilizoiva na kuweka kwenye vyombo vya plastiki.

Shughuli ya kilimo cha biashara cha viazi mviringo, ambavyo vimewekwa kwenye mifuko, na kufungwa vizuri, pia watu wanajiandaa kupakia kwenye gari, lililosimama ili kupeleka sokoni kuuzwa kwaajili ya kupata fedha, pia hutumika kama chakula.

Kilimo cha kisasa cha biashara cha nyanya, ambazo zimepandwa katika mifuko yenye rangi nyeusi iliyojazwa udongo. Mimea hii inakua kuelekea juu, imeanza kutoa matunda yake ambayo, mengine yamekomaa na mengine ni mabichi. Huvunwa na kepeleka sokoni kuuzwa.

Kilimo cha biashara ambapo mahindi yaliyopandwa katika shamba kubwa yamekomaa na mwanamume mmoja aliyevaa kofia anaendelea kuvuna na kukusanya katika eneo maalumu kupelekwa sokoni kuuzwa ili yatumike kama ya chakula.

Shughuli ya kilimo cha biashara, ambapo wanawake na watoto wao wanachambua kahawa na kuweka katika mifuko. Pembeni kuna shamba kubwa lenye mimea yake. Zao hilo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa nyingine.

Kilimo cha biashara ambapo mwanamke yupo shambani ametoka kuvuna kahawa iliyokomaa na kuiweka kwenye chombo maalumu cha plastiki. Nyuma yake kuna shamba kubwa lenye mimea ya zao hilo. Hutumika viwandani kutengeneza vinywaji mbalimbali kama vile soda.

Shughuli ya kilimo cha biashara ambapo miti ya kahawa imeota vizuri, pia imekoma hivyo mwanaume mmoja anevuna hii hupelekwa viwandani kuchakata kutengeneza bidhaa mballimbali kama vile soda .

Kilimo cha biashara ambapo migomba ya ndizi imepandwa, pia maua yamestawi vizuri, pembeni kuna nyasi fupi, eneo hili lipo jirani na nyumba za kuishi, zilizojengwa na kuzungushiwa uzio, zao hili hutumika kama chakula au kutengenezea bidhaa kama vile; pombe.

Shughuli ya kilimo cha biashara ambapo eneo hili lina watu wawili yaani mwanamke aliyekaa na kuandika na mwanaume ambaye amevaa kofia huku akiendelea kukusanya mikungu ya ndizi kwa ajili ya kusafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa.

Kilimo cha biashara cha nyanya, ambapo zilizoiva zimevunwa na kukusanywa chini. Pembeni kuna shamba kubwa ambalo limelimwa mimea ya zao hilo. Hupelekwa sokoni au viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa za chakula.

Shughuli ya kilimo cha biashara, ambapo vitunguu vimelimwa shambani na kustawi vizuri vimekomaa tayari kuvunwa kwa ajili yakupelekwa sokoni kuuzwa ilikujipatia kipato.

Shughuli ya kilimo cha umwagiliaji ambapo, mimea mbalimbali imepandwa kama vile mbogamboga za majani yaani kabichi, katika mistari, mabomba yametandazwa chini ili kusafirisha na kusambaza maji katika eneo hilo.

Kilimo cha biashara, ambapo mkulima katika shamba kubwa anavuna nyanya zilizoiva na kuweka kwenye chombo cha plastiki alichokishika mkononi . Zao hili hupelekwa sokoni, pia viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa nyingine za chakula.

Shughuli ya kilimo cha biashara cha viazi mviringo ambavyo vimewekwa kwenye mifuko na kufungwa vizuri. Watu wanajiandaa kupakia kwenye gari lililosimama ili kupeleka sokoni kuuzwa kwa ajili ya kupata fedha, pia hutumika kama chakula.

Kilimo cha biashara ambapo karoti zimevunwa na kukusanywa kutoka katika shamba kubwa, ambazo hupelekwa sokoni kuuzwa, ili zitumike kama viungo katika mapishi ya vyakula, au viwandani kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Shughuli ya kilimo cha kibiashara, ambapo vitunguu vimelimwa katika shamba kubwa na mkulima ambaye amevaa kofia anavuna zao hilo, pembeni kuna makazi ya watu, miti mingi na nguzo ya umeme.

Kilimo cha biashara cha viazi, ambapo watu watano wanavichimba kutoka katika shamba kubwa na mwingine anavikusanya pamoja kwa kutumia mfuko. Zao hili hutumika kama chakula na pia husafirishwa kwenda sokoni kuuzwa. Pembeni kuna eneo limelimwa na kupandwa mahindi yaliyo stawi vizuri.

Kilimo cha biashara ya mboga za majani yaani kabichi, imepandwa kwenye shamba kubwa katika mistari. Chini imetandazwa mirija inayosambaza maji, imesitawi vizuri pia, kuna watu wawili wanaoihudumia. Ikikomaa huvunwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni au chakula nyumbani.

Kilimo cha umwagiliaji wa nyanya , ambapo nyanya zimeiva na nyingine ni mbichi, huku mama, akiendelea kuvuna nyanya hizo na kuziweka katika tenga lake ambalo amelishika mkononi.

Kilimo cha biashara ambapo shamba kubwa limelimwa na kupandwa migomba ya ndizi katika mistari. Zao hili huvunwa na kutumika nyumbani au kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa, pia kutengeneza bidhaa nyingine kama vile pombe.

Kilimo cha biashara cha zao la kahawa ambapo, watu watano wakiwa wanasomba kahawa kutoka shambani na kuzikusanya katika eneo maalumu tayari kwaajili ya kusafirisha.

Kilimo cha biashara, ambapo watu wawili wanapanga vyombo maalumu vya plastiki, vyenye viazi ndani yake, baada ya kuvunwa kutoka katika matuta ya shambani, baadae husafirishwa kwenda sokoni, kwa wanunuaji.

Kilimo cha parachichi ambapo kuna shamba la miti ya zao hilo huku pembeni yake kukiwa na matenga mengi yaliyopangwa kuelekea juu na ndani yake yakiwa yamewekwa zao hilo.

Kilimo cha biashara cha viazi mviringo ambapo watu wanakusanya zao hilo baada ya kuchimbwa katika shamba kubwa ambalo limezungukwa na migomba ya ndizi mingi pembeni yake.

Kilimo cha biashara cha nyanya ambapo shamba kubwa lenye mimea yake iliyoota na kuelekea juu limepandwa vizuri, limegawanywa katikati kwa barabara. Zao hilo limevunwa na kuwekwa katika vyombo maalumu kwa ajili ya kusafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo kaka mmoja yupo katika shamba kubwa la kabeji pembeni yake kukiwa na kifaa cha kusambaza maji huku likiwa limezungukwa na miti.

Shughuli ya kilimo cha biashara cha matunda, ambapo mkulima aliyevaa shati jekundu ameshika mananasi mawili ambayo yamelimwa katika shamba kubwa, lenye zao hilo na pembeni limezungukwa na miti, hupelekwa sokoni au kiwandani kwaajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile juisi.

Kilimo cha kibiashara, ambapo wanawake wanne wapo shambani, wanakusanya viazi mviringo na kuweka kwenye mifuko, baada ya kuchimbwa, na hivyo kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wanaume wawili wakiwa katika shamba la umwagiliaji wa zao la vitunguu ambavyo vipo katika vijaruba, ndani yake kukiwa na mirija inayosambaza maji katika zao hilo.

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, ambapo nyanya zimepandwa katika mistari shambani na kuwekewa boriti kwa ajili ya kukua kuelekea juu, chini mabomba yametandazwa ili kusafirisha na kusambaza maji katika mimea hiyo, pia kuna wanaume wawili.

Kilimo cha biashara ambapo nyanya zimelimwa katika mifuko iliyojazwa udongo, ambapo zimekomaa na nyingine mbichi. Huvunwa na kupelekwa sokoni au viwandani, kutengeneza bidhaa mbalimbali, pia husaidia kuongeza kipato.

Shughuli ya kilimo ambapo miche mbalimbali imepandwa shambani katika vitalu, kama vile; vitunguu, nyanya, karoti na mbogamboga za majani, ambapo baadhi ya mazao haya yamevunwa na kuwekwa kwenye toroli.

Kilimo cha kisasa kwenye chumba maalumu , ambacho kimetumika kuotesha miche mbalimbali katika safu, mimea hiyo huhamishiwa shambani na kutunzwa vizuri, ili kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Shughuli ya kilimo ambapo mwanaume amepanda mbogamboga za majani kwenye mifuko aliyoijaza udongo, pia kuna bomba linalotumika kumwagilia eneo hili, hii husaidia kwenye ukuaji wake.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo mboga ya majani imepandwa katika mistari, na pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi kwa ajili ya kusafirisha maji kwenye miche hiyo, ili kuhakikisha inakua vizuri.

Kilimo cha umwagiliaji cha pilipili, ambapo miche yake imepandwa katika mistari kwenye shamba kubwa lililolimwa. Chini kuna mabomba mawili meusi, yanayosafirisha na kusambaza maji kwenye mimea hiyo, ili kusaidia katika ukuaji na ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha biashara, ambapo miti ya mapapai imepandwa katika shamba kubwa kwenye mistari. Imezaa matunda ambayo ni mabichi, na mengine yameanguka chini. Yakivunwa hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kilimo cha biashara, ambapo wanaume wawili wanakusanya viazi vitamu kwenye vyombo maalumu vya plastiki, baada ya kuvunwa kutoka shambani. Hivyo hupelekwa sokoni kuuzwa na kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, vitunguu vimepandwa kwenye vitalu maalumu, na mboga ya majani yaani kabichi ipo shambani, pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi, yametandazwa chini ili kusafirisha na kusambaza maji kwenye mimea hii.

Kilimo cha umwagiliaji cha pilipili, ambazo zimepandwa shambani katika mistari, pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi, yaliyotandazwa chini, ili kusafirisha na kusambaza maji kwenye mimea hiyo.

Kilimo cha biashara ambapo mahindi yamevunwa na wanaume wanne shambani, na mabua yamekusanywa pembeni, kutumika kama chakula cha mifugo yaani ng'ombe; mazao hayo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kilimo cha kisasa ambapo miche imeoteshwa kwenye vitalu katika chumba maalumu ambacho huzuia mabadiliko ya hali ya hewa, kama vile; unyevu unyevu, joto na mwanga, pia huzuia wadudu. Mimea hiyo huhamishiwa shambani kwa ajili ya kupandwa.

Kilimo cha mapapai, ambayo hutumika kama chakula na mengine kuuzwa sokoni, ambapo miti yake imestawi vizuri katika shamba lenye nyasi fupi, na kutoa kwa wingi matunda yake .

Kilimo cha uoteshaji wa mbegu ambapo mimea katika hatua za mwanzo za ukuaji zipo katika vyumba maalumu vidogo vidogo vyenye udongo pamoja na mbolea. Na baadae huhamishwa ili kupelekwa shambani.

Shughuli ya kilimo cha kibiashara cha viazi mviringo, ambapo watu wanakusanya zao hilo kwaajili ya kusafirisha, baada ya kuchimbwa katika shamba kubwa, ambalo limezungukwa na migomba ya ndizi.

Kilimo cha kisasa ambapo miche imeoteshwa kwenye vitalu katika chumba maalumu, ambacho huzuia mabadiliko ya hali ya hewa kama vile: unyevu, joto na mwanga. Mimea hiyo huamishiwa shambani kwa ajili ya kupandwa.

Shughuli ya kilimo ambayo ipo katika hatua za mwanzo, yaani kuotesha mbegu za kabichi katika udongo ili kupata miche, ambayo hupandwa shambani na kuendelea kutunza kwa kumwagiliwa maji, baadae huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Migomba ya ndizi imeoteshwa, ikiwa katika hatua tofauti tofauti ya ukuaji, mmoja wapo ukiwa umetoa mkungu, ambao ukikomaa huweza kutumika kama chakula au biashara.

Chumba maalumu cha kilimo cha kisasa ambamo kuna mwanga mzuri, pia mbogamboga za majani zimepandwa kwenye mabomba maalumu, ambayo ndani yake hupitisha maji na virutubisho bila udongo, ili kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga za majani zimepandwa kwenye vyombo vilivyojazwa udongo, na juu kuna mashine na mabomba yanayotumika kumwagilia mimea hiyo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na hivyo kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo, trekta linaloendeshwa linatumika kulima shamba ambalo, hupandwa mazao na kutunzwa vizuri, baadaye hupelekwa sokoni au viwandani. Pia husaidia kujiongezea kipato.

Kilimo cha biashara ambapo shamba linalimwa kwa kutumia mashine maalumu, yenye rangi nyekundu, ambapo baadae hupandwa mazao na kutunza, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa, ili kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara, ambapo shamba kubwa linalimwa na trekta linaloendeshwa na mwanaume. Eneo hili lina miti pia, baadaye hupandwa mazao na kutunzwa. Hii ni muhimu kwani huwasaidia wakulima kujipatia kipato.

Shughuli ya kilimo ambapo mwanaume ameshika jembe la mkono la kisasa lenye injini na magurudumu mawili ambayo husaidia kusogea. Kifaa hiki hutumika kulima eneo kubwa zaidi kuliko jembe la mkono la kawaida.

Jembe la mkono la kisasa, ambalo hutumika kulima au kuandaa shamba kwa uharaka zaidi kuliko lile la kawaida, inaendeshwa na injini ndogo pia ina magurudumu mawili ambayo husaidia kulisogeza.

Kilimo cha kisasa ambapo miche imeoteshwa kwenye mashine maalumu, ambayo hutoa maji na virutubisho, baadaye uhamishwa na kupandwa shambani na umwagiliaji uendelea. Hii husaidia kuongeza uzalishaji, na pia kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa cha biashara ambapo trekta linaloendeshwa linalima shamba kubwa. Hii husaidia katika urahisi wa kuhudumia eneo kubwa, kuongeza ufanisi wa uzalishaji kwa kupata mazao mengi; na pia kukuza uchumi wa wakulima.

Kilimo kikubwa cha biashara, ambapo trekta linalima katika shamba kubwa, ambalo limezungukwa na miti mingi. Baadaye hupandwa mazao mbalimbali, kutokana na hali ya hewa, ili kujipatia kipato.

Mashine ya kilimo kikubwa cha biashara ambayo ipo katika shamba, huweza kutumika kuvuna au kukata mazao shambani kama vile ngano, huvutwa na trekta na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Kilimo cha kisasa kinachohusu uoteshaji wa miche ya mimea, ambayo ipo katika machine maalumu, na baadae uhamishwa na kupandwa shambani, lengo lake ni kuongeza ufanisi katika uzalishaji.

Kilimo cha biashara ambapo wakulima wawili wamepanda kwenye trekta ambalo linalima shambani kwa ajili ya kupanda mazao ambayo hutumika kama chakula au kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Chumba maalumu ambamo mimea iliyolimwa kwa mpangilio mzuri kwenye mistari, imekua na kuwa na rangi ya kijani. Kuna toroli la kisasa la kusafirishia mazao. Eneo hili limedhibitiwa vizuri kwa ajili ya shughuli hiyo.

Ufugaji wa samaki ambapo kuna bwawa liliogawanywa katika sehemu ndogondogo, ambamo huwekwa chakula chake, pia kuna chandarua ambacho huzuia ndege wasiharibu shughuli hii, baadae huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Uvuvi wa kisasa ambapo, watu wanne wapo katika bwawa la maji, ambalo wamejenga vyumba viwili ndani yake, vinavyotumika kufuga samaki, ambao huvuliwa na kupelekwa sokoni, pembeni kuna magari mawili ambayo yamesimama.

Shughuli ya ufugaji ambapo samaki mmoja yupo majini ambamo hupata hewa ya oksijei pamoja na chakula. Kazi hii ni muhimu kwani husaidia kujiajiri, kuongeza pato la taifa, au kupelekwa viwandani kutengeneza bidhaa za chakula kwaajili ya binadamu au mifugo.

Visima vimechimbwa na kuwekwa maji kwa ajili ya kutunzia samaki wadogo ambao hutokana na kuanguliwa kwa mayai yao. Hii ni mahsusi kwa ajili ya kuwatoa na kuwapeleka kwenye bwawa ili kuwafuga wakuwe kwa kupewa chakula chao na baadae huvunwa.

Shamba kubwa la ufugaji wa samaki, lenye mabwawa makubwa yaliyojengwa, na kujazwa maji kwaajili ya shughuli hiyo; huku pembeni likiwa limezungukwa na miti ya kijani.

Shughuli ya ufugaji wa samaki ,ambao wametunzwa majini katika chombo maalumu, ambacho huwekwa chakula chao kwaajili ya ukuwaji, na baadae hupelekwa sokoni au kuliwa nyumbani.

Mazao mbalimbali yamewekwa katika mfuko kama vile maharage ya aina tofautitofauti, mahindi, ulezi na njugu, zinauzwa kwa ajili ya matumizi ya chakula nyumbani, mbegu za kupanda, au sokoni kwa ajili ya biashara.

Eneo la sokoni ambapo mazao yanauzwa kama vile: maharage ya aina mbalimbali, mahindi, njugu, mtama; vilivyowekwa kwenye mifuko, pia kuna jagi na kikombe cha plastiki, pamoja na mzani wa kupimia.

Mwanaume anamwagilia miche ya miti iliyooteshwa kwenye vitalu, ambayo huamishwa na kupandwa shambani ili kutengeneza misitu. Hii husaidia kutunza mazingira kwa kuzuia mmomonyoko wa udongo, na kuleta mvua.

Shughuli ya uoteshaji wa miti ili kupata misitu, ambapo wanawake na mwanaume mmoja wanachukua miche na kupanda shambani, nyuma yao kuna msitu mkubwa. Hii husaidia kutunza mazingira na kuleta mvua.

Utunzaji wa misitu ya asili ambapo miti ya aina mbalimbali imeota na kukua vizuri, kuna njia inayopita katikati. Eneo hili linaweza kutumika kama makazi ya wanyama pia kwa ajili ya shughuli ya utalii.

Uoteshaji wa mbegu ili kupata miche ya miti ambayo ipo kwenye vitalu vyake, hii huhamimishwa na kupandwa shambani kutengeneza misitu, husaidia kutunza mazingira kwa kuzuia mmomonyoko wa udongo na kuboresha hali ya hewa.

Uhifadhi wa misitu yaani miti mbalimbali, pia kuna maji yanayotiririka kwenye mto, eneo hili ni muhimu kwani husaidia kutunza wanyama wa mwituni, pia huzuia mmomonyoko wa udongo na kuboresha hali ya hewa.

Utunzaji wa misitu ambapo kuna miti ya aina mbalimbali na njia inapita katikati. Hii husaidia katika uhifadhi wa mazingira kwa kuzuia mmomonyoko wa udongo na kutunza vyanzo vya maji.

Shughuli ya kilimo ambapo mwanaume anaandaa miche ya matunda na miti katika eneo maalumu, ambayo baadae huuzwa au kupandwa shambani kupata matunda kwa ajili ya kuuza au misitu, ili kutunza mazingira.

Utunzaji wa misitu ambapo miti mingi imeota vizuri pamoja na nyasi fupi, pia kuna bwawa la maji, hii ni muhimu kwani husaidia kutunza mazingira, kuzuia mmomonyoko wa udongo na kuboresha hali ya hewa.

Utunzaji wa mazingira ambapo msitu wenye miti ya asili imeota pembeni ya mto unaotiririsha maji kuelekea bondeni, ndani yake kuna mawe makubwa. Eneo hili ni muhimu kwa ajili ya utalii na pia kuboresha hali ya hewa.

Shughuli ya utunzaji wa misitu, ambapo eneo la wazi limezungukwa na miti mingi mirefu. Kuna mbwa aliyetoa ulimi nje. Hutumika kwa ajili ya kutoa kuni, kutunza mazingira kwa kuzuia mmomonyoko wa udongo na kuboresha hali ya hewa.

Wataalamu wanne wapo katika eneo ambalo miche ya miti imeoteshwa katika vitalu ambayo huhamishiwa shambani na kupandwa ili kupata misitu yenye kusaidia katika utunzaji wa mazingira kuboresha hali ya hewa na kuzuia jangwa.

Utunzaji wa misitu yenye miti mikubwa ya asili, chini kuna majani yaliyoanguka. Hii husaidia utunzaji wa mazingira, kuboresha hali ya hewa, kuzuia mmomonyoko wa udongo, pia kuvutia watu kwa ajili ya shughuli ya utalii.

Uoteshaji wa miche ya miti ambapo, mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu na kofia nyeupe anafanya shughuli hiyo, na baadae huamishwa na kupandwa katika maeneo makubwa, kwaajili ya kutengeneza misitu, ambayo hutumika katika kuleta hali ya hewa nzuri, na kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Utunzaji wa mazingira ambapo bwawa kubwa lililojaa maji na baadhi ya majani yameota ndani yake, imezungukwa na uoto wa asili yaani miti ya aina mbalimbali pamoja na nyasi fupi, hutumika kwaajili ya shughuli za utalii na kuongeza pato la taifa.https://swahili-tanzania255.web.app/assets/play-button-321e4809.png

Utunzaji wa misitu ambapo katika eneo hili kuna miti mingi midogo na mikubwa, mmoja umeandikwa kwa maandishi meupe na mekundu. Shughuli hii husaidia kuboresha hali ya hewa ya mahali hapo, kuzuia mmomonyoko wa udongo pamoja na kutunza vyanzo vya maji.

Kilimo cha kisasa, ambapo mbogamboga za majani zimepandwa katika mabomba yanayoitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji wake na baadae kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo, mimea imepandwa kwenye ndoo zenye maji pamoja na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo miche imepandwa kwenye vyombo vya plastiki, pia kuna mabomba yanasosafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Shughuli ya kilimo cha kisasa, ambapo mbogamboga za majani zimepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kuongeza kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo, mimea imepandwa na mizizi yake ipo kwenye bakuli la chuma, lenye maji pamoja na virutubisho, bila kutumia udongo. Hii huongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo, mboga ya majani ambayo imepandwa kwenye chombo cha plastiki kilichowekwa juu, pia kuna bomba inayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha kisasa ambapo miche imepandwa kwenye bomba ambalo hupitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii usaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji hasa maeneo ya mjini.

Kilimo cha kisasa, ambapo mbogamboga za majani zimepandwa katika maboma ambayo yapo juu, hupitisha maji na virutubisho pasipo kutumia udongo, Chini kuna ndoo ya plastiki nyeusi. Shughuli hii huongeza ufanisi wa uzalishaji.

Eneo lenye mwanga wa kutosha limeandaliwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa, kuna mabomba ambayo ndani yake gamepandwa miche ili kupata maji na virutubisho bila kutumia udongo hii huongeza ufanisi wa uzalishaji.

Eneo maalumu la kilimo cha kisasa, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji pamoja na kipato.

Kilimo cha kisasa cha biashara, ambapo mboga mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba, yanayo tumika kupitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Shughuli ya kilimo cha kisasa, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza kipato pamoja na ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha kisasa ambapo ,mimea imepandwa katika mabomba maalumu ambayo, hupitisha maji na virutubisho bila udongo, hii huongeza ufanisi wa uzalishaji, kwani husaidia ukuaji wake vizuri.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea ya mbogamboga za majani, imepandwa na chini yake kuna mabomba yanayopitisha maji pamoja na virutubisho, ndani ya chumba maalumu kinachodhibiti mabadiliko ya hali ya hewa, yaani mvuke na mwanga, na pia huzuia wadudu.

Kilimo cha kisasa ambapo mbogamboga za majani zimeoteshwa kwenye chombo, ambacho ndani yake hupitishwa maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia ufanisi wa uzalishaji wa mimea hii na kuongeza kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo mbogamboga za majani zimepandwa katika mabomba, ambayo hupitisha maji pamoja na virutubisho bila udongo, hii ni muhimu kwani huongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato

Kilimo cha kisasa ambapo mabomba yenye rangi ya bluu na nyeupe yamesimamishwa kuelekea juu, na matundu yanayotumika kupanda miche pia hupitisha maji na virutubisho ambavyo husaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Kilimo cha kisasa cha mbogamboga ambapo zimepandwa katika mabomba maalum yanayopitisha maji yenye virutubisho badala ya kutumia udongo. Mfumo huu huongeza uzalishaji na kuhakikisha mimea inakua kwa ufanisi.

Kilimo cha kisasa katika shamba la kijani, ambalo hutumika kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa. Ndani yake mboga mboga za majani zimepandwa, katika mabomba maalum yanayopitisha maji na virutubisho, kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo na kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha kisasa ambapo, mboga za majani zimeoteshwa katika chombo maalum chenye rangi nyeusi, na mfuniko uliotobolewa wa njano. Ndani yake kuna maji na virutubisho kwa ajili ya ukuaji, pia kuongeza ufanisi na uzalishaji wake.

Kilimo cha kisasa cha mbogamboga za majani ambazo zimepandwa katika mabomba maalumu yanayo pitisha maji pamoja na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha kisasa cha mbogamboga za majani ambazo zimepandwa katika mabomba maalumu, ambayo hupitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii ni muhimu kwa sababu huongeza ufanisi wa uzalishaji.

Chumba maalumu chenye hali ya hewa nzuri yani joto, kinatumika katika kilimo cha uyoga ambao umestawi vizuri, huu hutumika kama chakula nyumbani au hotelini pia hupelekwa viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa nyingine.

Kilimo cha biashara cha mahindi ambayo yamepandwa katika shamba kubwa, yapo katika hatua za mwanzo za ukuwaji pia kuna miti ya matunda, shughuli hii huwasaidia wakulima kujiongezea kipato baada ya kuuza mazao.

Kilimo cha kisasa cha biashara ambapo mwanaume mmoja analima nyanya kwenye shamba na kuweka boriti ili mimea hiyo ikuwe kuelekea juu, zikikomaa huweza kuvunwa na kupelekwa sokoni au viwandani kuuzwa na kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo kabichi imepandwa katika shamba kubwa kwenye mistari, eneo hili pia limezungukwa na miti. Mboga hii ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwa mstari katika chumba maalumu ambacho hudhibiti hali ya hewa yaani unyevu unyevu, joto na mwanga pia kudhibiti wadudu. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha biashara cha mahindi, ambayo yamepandwa katika mistari kwenye shamba kubwa, yapo katika hatua ya mwanzo ya ukuaji. Shughuli hii ni muhimu, kwani huwasaidia wakulima kujipatia kipato, pia chakula.

Kilimo cha biashara ambapo, kahawa imevunwa kutoka shambani na wakulima, imerundikwa chini; hupelekwa viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali, kama vile vinywaji yaani soda, pia husaidia kuongeza kipato.

Shughuli ya ufugaji ambapo ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi, wametunzwa katika banda lililojengwa kwa chuma. Hii husaidia kupata mbolea ya kupandia mazao, maziwa, ngozi, nyama pamoja na fedha.

Kiwanda cha kuchakata nyanya, ambapo wafanyakazi wamevaa sare za rangi ya bluu na kofia za usafi kichwani, wakifanya kazi ya kuchambua na kupanga zao hilo. Hii ni sehemu ya mchakato katika kutengeneza bidhaa nyingine.

Kilimo cha biashara ambapo, kabichi imepandwa kwenye shamba kubwa kwenye mistari. Eneo hili pia limezungukwa na miti, mboga hii ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, ili kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa katika chumba maalumu ambamo mimea hii imepandwa katika safu, ndani yake hudhibiti wadudu; hali ya hewa kama vile joto, mwanga na unyevunyevu. Hii ni muhimu kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Ghala ya kuhifadhi na kuchambua nyanya, ambazo zimewekwa kwenye vikapu vya plastiki vya kijani na kupangwa kwenye meza. Hiki ni kituo cha upakiaji wa mazao ya kilimo, kabla ya kusambazwa sokoni.

Kilimo cha kisasa cha biashara ambapo, chumba maalumu kimetumika kutunza mimea, ndani yake huzuia mabadiliko ya hali ya hewa kama vile: mwanga, unyevu na joto; pia hudhibiti wadudu. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo kikubwa cha biashara cha mananasi katika shamba ambayo yamesitawi vizuri. Matunda haya yakikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa au viwandani kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile juisi.

Shughuli ya ufugaji mkubwa wa kibiashara wa ng'ombe wa kisasa, ambao wamehifadhiwa katika eneo , ambalo limeezekwa, na mazao yake makuu, ni pamoja na nyama, maziwa na mbolea .

Kilimo cha biashara ambapo mananasi yamelimwa katika shamba kubwa lililozungukwa na miti kwa ajili ya kuuzwa sokoni au kupelekwa viwandani kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile juisi.

Shughuli ya kilimo kikubwa cha biashara ya mboga za majani, yaani kabichi. Imepandwa kwenye shamba katika mistari, imesitawi vizuri. Ikikomaa huvunwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni au matumizi ya nyumbani.

Shughuli ya ufugaji ambapo, kuku wa kisasa wenye rangi nyeupe wametunzwa katika chumba maalumu chenye mazingira mazuri kama vile mwanga; wana chakula chao katika vyombo. Hii husaidia kupata nyama, mayai na kujiingizia kipato.

Shughuli ya kilimo cha biashara ambapo miti ya chai ipo katika shamba kubwa imekomaa na wanawake wawili wanavuna majani yake nakuweka kwenye vikapu walivyobeba mgongoni hii hupelekwa viwandani ilikutengeneza bidhaa nyingine.

Kilimo cha biashara ya mboga za majani yaani kabichi, imepandwa kwenye shamba katika mistari, ndani yake mirija imetandazwa kwa ajili ya kusambaza maji, imestawi vizuri, ikikomaa huvunwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni au chakula nyumbani.

Kilimo cha biashara cha vitunguu ambavyo vimevunwa na kuwekwa sakafuni, na vingine vipo kwenye mfuko maalumu pembeni kuna mguu wa mtu. Zao hili hutumika kama viungo katika mapishi au kupelekwa sokoni.

Chumba cha kuoteshea mimea mbalimbali ambayo hupelekwa shambani kwa ajili ya kupandwa, ambamo ndani yake huwa na mazingira yanayotoa hali bora ya ukuaji wa miche ,kudhibiti joto, unyevuunyevu na mwanga hutumika sana katika kilimo cha kisasa ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha umwagiliaji cha kibiashara, ambapo mboga za majani kama vile kabichi, zimepandwa katika shamba kubwa na kustawi vizuri, kwaajili ya matumizi ya watu kama chakula.

Shughuli ya ufugaji ambapo ng’ombe wengi wa kisasa wametunzwa katika banda maalum iliyojengwa katika vyumba na kuezekwa kwa ajili ya kupata maziwa, mbolea ya samadi, nyama au mifugo hiyo huweza kuuzwa.

Kilimo kikubwa cha biashara cha chai katika shamba lenye mabonde na miinuko ambayo imestawi vizuri. Eneo hili limezungukwa na miti mingi pembeni, hupelekwa viwandani kuchakatwa ili kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Shughuli ya kilimo cha biashara, ambapo mbogamboga za majani yaani kabichi, imepandwa katika shamba kubwa. Ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, au majumbani kama chakula cha watu, au mifugo.

Shughuli ya kilimo ambapo mwanaume aliyevaa kofia anakagua shamba lenye mahindi na maharage, yaliyostawi vizuri katika shamba. Pembeni limezungukwa na miti ya maembe pamoja na migomba ya ndizi.

Kilimo cha biashara ambapo shamba kubwa limelimwa na kupandwa mpunga, ambao umekomaa hivyo mashine ya kisasa inatumika kuvuna na baadaye hupelekwa kwenye maghala kwa ajili ya kuhifadhi au sokoni kuuzwa.

Kilimo cha biashara ya mboga za majani, ambapo kabichi iliyostawi vizuri ipo katika shamba kubwa, likiwa jirani na makazi ya watu pamoja na miti.

Chumba maalumu ambacho mazingira yake kama vile joto yamewekwa mahususi kwa ajili ya uoteshaji wa uyoga ambao hutumika kama chakula pia kupelekwa viwandani kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Chumba cha kuoteshea mimea, ndani yake kuna vitalu vya miche mbalimbali iliyopandwa kwa safu zilizopangwa vizuri, mazingira haya hutoa hali bora ya ukuaji wake kwa kudhibiti joto, unyevu na mwanga, badae huhamishiwa shambani na kuendelea na umwagiliaji.

Kiwanda cha usindikaji, ambapo mashine maalumu inachakata nyanya zilizowekwa juu yake, ili kutengeneza bidhaa nyingine ambazo hutumika kama chakula katika maisha ya kila siku.

Shughuli ya ufugaji ambapo vifaranga vingi vyenye rangi nyeusi na nyeupe, vipo katika chumba maalumu ambacho kina vyombo vya plastiki kwaajili ya kulia chakula na kunywea maji, kusaidia kupata kuku wa nyama au mayai kwaajili ya kuuza.

Shughuli ya kilimo kikubwa cha biashara, ambapo mazao katika shamba kubwa, yamepandwa kwa mistari mirefu , na katikati kuna uwazi ambao , trekta linapita kwaajili ya kupalilia.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo maharage yameota baada ya kupandwa kwenye matuta shambani, na pia mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa chini ili kusafirisha na kusambaza maji, kwa ajili ya ukuaji wa zao hilo.

Kilimo cha biashara ambapo, mboga ya majani yaani kabichi imepandwa shambani katika mistari, na mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa chini kwa ajili ya kusafirisha na kusambaza maji, pia kuna migomba ya ndizi na miti inayozunguka eneo hili.

Kilimo cha biashara cha umwagiliaji, ambapo mimea imepandwa kwenye matuta na maji yana tiririka katikati yake. Ipo katika hatua za mwanzo za ukuaji, hii huwasaidia wakulima kujipatia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo miche imepandwa kwenye mistari, pia kuna bomba lenye rangi nyeusi linalosafirisha na kusambaza maji kwenye miche hiyo. Hii husaidia ukuaji wake na kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo, maharage yameota vizuri kwenye vitalu. Mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa ardhini ili kusafirisha na kusambaza maji katika mimea hiyo, ili kusaidia ukuaji wake.

Kilimo cha biashara cha umwagiliaji, ambapo maji yanatiririka kuelekea shambani katikati ya matuta, ili kusambaa kwenye mazao yaliyopandwa. Hii ni muhimu kwani husaidia ukuaji mzuri wa mimea, na hivyo kuongeza ufanisi, wa uzalishaji.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo shamba kubwa limelimwa na kutengenezwa matuta ambayo yamepandwa mimea, na pia mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa, yanasafirisha na kusambaza maji. Yupo mwanaume mmoja anayefanya kazi katika shughuli hiyo.

Shughuli ya kilimo cha umwagiliaji ambapo shamba dogo limelimwa vizuri na kupandwa katika mistari, pia kuna mabomba manne yaliyotandazwa chini kwa ajili ya kusambaza maji katika eneo hilo.

Kilimo cha kisasa ambapo mwanaume ameshika bomba huku anatawanya maji kwenye miche iliyooteshwa katika vitalu, na baadae huhamishwa ili kupandwa shambani. Eneo hili limezungukwa na miti pia kuna makazi ya watu.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mimea ya biringanya ambayo imeanza kutoa matunda yake imepandwa katika mistari. Pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa chini ili kusafirisha na kusambaza maji.

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji ambapo, maharage yamepandwa kwenye matuta katika shamba lenye mtelemko, mabomba meusi yametandazwa chini ili kusafirisha na kusambaza maji katika mimea hiyo, kuhakikisha inakua vizuri.

Shughuli ya kilimo cha umwagiliaji ambapo kitalu kimelimwa vizuri na mabomba mawili yametandazwa chini ili kusafirisha na kusambaza maji katika mbegu zilizopandwa na mimea itakayoota.

Shughuli ya kilimo cha umwagiliaji, ambapo bomba kubwa lipo pembeni ya shamba, limetobolewa na kutiririsha maji, kuelekea kwenye mahindi yaliyopandwa katika matuta, ili kuhakikisha ukuaji wake mzuri.

Kilimo cha kibiashara cha umwagiliaji ambapo mabomba ya maji yamewekwa chini na kutobolewa ili kusambaza maji kwenye mazao yatakayopandwa katika shamba kubwa ambalo limelimwa.

Shughuli ya kilimo cha umwagiliaji ambapo mimea imepandwa katika shamba kwa mistari, kuna mabomba yanayosafirisha na kusambaza maji katika eneo hilo, hii huongeza kiwango cha uzalishaji wa mazao na kipato.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo mboga ya majani ipo katika hatua ya mwanzo ya ukuaji, imepandwa katika mistari, na pia kuna mabomba sita, yanayopitisha maji ili kumwagilia.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mimea imepandwa vizuri kwenye mistari katika vitalu vyake huku mabomba myeusi yametandazwa chini kufuata mazao hayo kusafirisha na kusambaza maji ili kuhakikisha ukuaji wake mzuri, pia limezungukwa na miti,

Mandhari ya kuvutia na kupendeza ambayo ni tambarare, yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi. Eneo hili ni muhimu kwani linaweza kutumika kuhifadhi wanyamapori, pia ni muhimu kwa utunzaji wa mazingira.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, ambapo kuna miinuko na mabonde, pamepandwa mazao mbalimbali. Pia kumezungukwa na miti mingi, hii inasaidia kuboresha hali ya hewa, na pia kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Mandhari ya kuvutia na kupendeza ambayo ni tambarare ina uoto wa asili yaani miti pamoja na nyasi fupi. Hutumika kwa ajili ya utunzaji wa mazingira, pia kama chanzo cha fedha za kigeni kwa kuvutia watalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye milima mirefu ambayo ina uoto wa asili kama vile miti mbalimbali na nyasi fupi. Eneo hili huweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya utalii hivyo kuingiza fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye milima, mabonde na tambarare, ambalo lina uoto wa asili, yaani miti yenye majani na nyasi fupi. Hii husaidia katika utunzaji wa mazingira, na pia kuongeza kipato kutokana na shughuli za utalii.

Mandhari yakuvutia na kupendeza yenye uwanda wa tambarare, kuna nyasi fupi pamoja na miti. Pia yapo makazi mbalimbali ya watu, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya ufugaji.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye miti mingi pamoja na nyasi fupi. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya kuhifadhi wanyamapori na utalii, ili kuingiza fedha za kigeni na kulitangaza taifa.

Mandhari nzuri yakuvutia na kupendeza yenye miti mingi na nyasi fupi, pia kuna makazi ya watu. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya kulima mazao, ufugaji au utalii ili kuingiza fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, ambapo kuna milima yenye mawe makubwa juu yake. Eneo hili ni muhimu kwa ajili ya kuvutia watalii na baadaye kujipatia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye eneo la tambarare na miinuko, kuna miti pamoja na nyasi fupi. Hii husaidia kuvutia watalii na hivyo kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye miinuko na mabonde, kuna mto wa maji unaopita katikati. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya kilimo, uhifadhi wa wanyama pori, pamoja na utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye bwawa kubwa la maji lililozungukwa na ardhi yenye mabonde na miinuko. Eneo hili huweza kutumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki na shughuli za utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye mto mkubwa unaotiririsha maji, pembeni umezungukwa na miti ili kusaidia kwa ajili ya shughuli mbalimbali, kama vile kilimo cha umwagiliaji na utalii.

Mandhari yenye dimbwi kubwa la maji machafu limezungukwa na miti mingi. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya kunyweshea mifugo shughuli ya utalii pamoja na uhifadhi wa wanyama pori.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye milima na mabonde, kuna uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi. Eneo hili huweza kutumika kuvutia watalii na hivyo kujipatia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri yakuvutia na kupendeza yenye milima mirefu na mabonde ambapo kuna uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, barabara imepita katikati, eneo hili huweza kutumika kwa ajili ya shughuli za utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, kuna twiga. Pia eneo hili ni jirani na nyumba za watu, ambazo ni ghorofa, hii husaidia katika utunzaji wa mazingira.

Hifadhi ya wanyamapori ambayo ina uoto wa asili kama vile miti na nyasi fupi. Ina wanyama wengi, ambapo kuna twiga watano. Eneo hili ni muhimu kwa ajili ya utunzaji wa mazingira na kuvutia watalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza ambapo kuna eneo la tambarare lenye miti mikubwa na nyasi fupi. Mahali hapa panaweza kutumika kwa ajili ya kuifadhi wanyamapori, ufugaji au utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, pana bwawa la maji kubwa ambalo lina ndege wengi waliosimama, mbele yake kuna milima milima ambayo kuna uoto wa asili, yaani miti. Pia hutumika kwa ajili ya shughuli ya uvuvi.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, ambayo ina uoto wa asili, yaani miti mingi na nyasi fupi. Katikati yake kuna barabara ya vumbi ambayo hutumika katika usafirishaji. Eneo hili linasaidia katika utunzaji wa mazingira na kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Mandhari ya kuvutia na kupendeza, yenye miti na nyasi fupi, eneo hili huweza kutumika kwaajili ya kuhifadhi wanyama pori. Hii ni muhimu kwasababu huvutia watalii na kupata fedha za kigeni.

Mlima mrefu wenye seluji juu yake umezungukwa na msitu ambao una miti mingi na nyasi fupi. Hii ni muhimu kwa ajili ya kuvutia watu waje kutalii hivyo kupata fedha za kigeni.

Eneo limepambwa vizuri kwa uoto wa asili yaani miti ya aina mbalimbali na nyasi fupi. Twiga amesimama katika pori hilo limezungukwa na makazi mbalimbali ya watu kama vile ghorofa pamoja na nyumba za kawaida hutumika kwa ajili ya shughuli za utalii.

Mandhari nzuri na ya kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti, kuna mto wenye maji mengi pia daraja la kuvukia kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Eneo hili hutumika kwa ajili ya shughuli ya utalii au uvuvi.

Mandhari nzuri ya kupendeza na kuvutia, yenye milima mikubwa na mabonde. Kuna uoto wa asili, yani miti ya aina tofauti tofauti. Juu kuna anga la rangi ya bluu na mawingu mepesi. Hii ni muhimu kwa ajili ya shughuli za utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye mto uliojaa maji, pembeni umezungukwa na uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, hutumika kwa ajili ya shughuli za utalii, kuzalisha umeme au hifadhi ya wanyama.

Eneo lenye miinuko ya urefu tofauti tofauti na mabonde pia, mimea ya kijanni ambayo huota katika hali ya jangwa, juu yake kuna anga la rangi ya buluu pamoja na mawingu mepesi, hutumika katika shughuli za utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza ambapo kuna eneo la hifadhi ya wanyama kama vile tembo, pia kuna misitu. Hii ni muhimu kwaajili ya shughuli ya utalii ili kuingiza fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye miinuko pamoja na mabonde kuna miti ya kupandwa na ya asili pia zao la chai limelimwa kuna makazi ya watu huvutia kwa ajili ya shughuli za utalii na kilimo cha mazao yanayohimili baridi.

Mandhari ya kuvutia na kupendeza yenye bonde kubwa linalo tiririsha maji kidogo, pembeni kuna kuta zilizo tengenezwa kwa miamba mbalimbali, na watu wanapita eneo hili ili kufurahi mazingira haya.

Mandhari nzuri na ya kupendeza imepangwa na milima na mabonde yenye uoto wa asili kama vile miti pamoja na nyasi. Eneo hili huweza kuwa na hali ya hewa nzuri, hivyo kutumika kama kivutio cha utalii.

Mandhari nzuri iliyopendeza, yenye uoto wa asili wa kijani yaani miti pamoja na nyasi huku ardhi yake ikionyesha milima pamoja na mabonde.

Mandhari nzuri na ya kupendeza ambapo bwawa kubwa la maji limezungukwa na milima, pia pembezoni kuna uoto wa asili, yaani miti mbalimbali na nyasi fupi. Linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli za utalii.

Mandhari nzuri yenye uoto wa asili kama vile nyasi fupi, pamoja na miti, kuna njia kwaajili ya kupita, bwawa la maji pembezoni, na pia wanyama pori wakiwa katika eneo hilo, na kula majani.

Mandhari nzuri na ya kupendeza, ambapo kuna bwawa kubwa la maji limezungukwa na miti mbalimbali, makazi ya watu, mashamba kwaajili ya kilimo. Eneo hili ni muhimu kwa shughuli za utalii.

Mandhari nzuri na ya kupendeza, yenye uwanda wa tambarare, yenye nyasi fupi pamoja na miti mbalimbali pembeni, barabara ya vumbi, pamoja na swala anayeruka ili kuvuka, pia kuweza kutumika kwaajili ya shughuli za utalii.

Mandhari nzuri na ya kupendeza, ambapo kuna miti ya aina mbalimbali, nyasi fupi pamoja na mawe ambayo yamekusanywa, eneo hili huweza kutumika kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pamoja na shughuli za utalii.

Ufugaji ambapo mbuzi wametunzwa katika banda lililojengwa kwa kuta za mbao, wamewekewa chakula chao yani nyasi huku wanaendelea kula. Shughuli hii ni muhimu kwa ajili ya kupata nyama, mbolea au kuuza kujipatia fedha.

Kilimo cha ufugaji wa nyuki ambapo wanaume wawili wakiwa na mavazi yao maalum kujikinga ili wasing'atwe na nyuki wanaporina asali kutoka katika mzinga ambao upo chini uliotengenezwa kwa mbao.

Shughuli ya ufugaji, ambapo mbuzi watano, wamehifadhiwa katika banda lao, lililotengenezwa kwa mbao, katika sakafu yake, na kuta zake , huku nje kukiwa na majani , kwaajili ya kuwalisha.

Ufugaji ambapo kuku wametunzwa katika chumba maalumu chenye mwanga wa kutosha, kuna vifaa vya plastiki vya kuwekea chakula na maji. Shughuli hii huwapatia wakulima nyama na fedha baada ya kuwauza.

Shughuli ya ufugaji ambapo kuku wengi wametunzwa vizuri ambao wapo ndani ya banda lililojengwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati na wengine wapo nje. Pia kuna mwanaume mmoja anayewahudumia. Hii husaidia kupata nyama, mbolea na mayai.

Shughuli ya ufugaji ambapo, kuku wa kisasa wametunzwa katika banda kubwa na mwanamke mmoja aliyevaa miwani na koti jeupe, anapatia chakula kwakutumia chombo maalumu, hii inasaidia kupata nyama, mayai au kipato.

Shughuli ya ufugaji ambapo bata wenye rangi nyeupe na wengine nyeusi, wametunzwa katika chumba maalumu na mwanaume mmoja anawapatia chakula. Hii husaidia kupata nyama, mbolea au kuongeza kipato.

Shughuli ya ufugaji, ambapo wafugaji wawili, yaani baba mwenye kofia kichwani na mama ambaye amevaa barakoa, wapo katika chumba maalumu cha kutunzia kuku, ambao wamewekwa katika banda lililojengwa kwa wavu na mbao.

Kuku weupe wakiwa katika banda la ufugaji lililotengenezwa kwa wavu, pembeni yake kukiwa na sehemu ya kunywea maji, pamoja na sehemu ya kuhifadhia maji.

Shughuli ya ufugaji ambapo, mwanaume mmoja anawapa bata weupe chakula kutoka kwenye mfuko, ambao wapo katika banda maalumu lililojengwa kwa wavu na mbao, na nje limezungukwa na miti.

Ufugaji wa kuku wa kisasa ambapo chumba maalum kilichojengwa kwa bahati na mlango ambao kimetumika kuhifadhi kuku hao, na pia kuna chombo cha plastiki kilichotengenezwa kwa ajili ya kunywea maji.

Kilimo cha biashara ambapo mbegu zimeoteshwa kwenye bakuli la chuma na kupata miche ambayo huamishwa na kupandwa shambani, humwagiliwa ili ikue vizuri, baadae mazao huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo mazao mbalimbali yamepandwa katika vitalu, na mabomba yametandazwa ardhini ili kusafirisha na kusambaza maji, kuhakikisha mimea hiyo inakua vizuri.

Mfuko wenye rangi ya njano na kijani, ambao ndani yake kuna mbegu za mbogamboga za majani, yaani spinachi, ambayo hupandwa shambani; zikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, na kujipatia fedha.

Mfuko wenye mbegu bora za mboga ya majani, ambazo huoteshwa na kupata miche na ambayo huamishwa na kupandwa shambani baadaye humwagiliwa ili iweze kukua ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara cha mahindi, ambayo yamepandwa katika mistari, kwenye shamba kubwa. Shughuli hii ni muhimu, kwani huwasaidia wakulima kujipatia chakula na kuongeza kipato baada ya kuuza mazao hayo.

Mfuko wenye mbegu bora za mboga ya majani yaani spinachi, ambazo huoteshwa ili kupata miche, ambayo huamishwa na kupandwa shambani na kumwagiliwa, baadae ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kulimo cha kisasa ambao miche imeota kwenye vyombo vya plastiki vilivyojazwa udongo, na kupangwa kwenye mstari, kifaa hiki hudhibiti hali ya hewa kwa kutokupitisha joto.

Mfuko wenye mbegu bora za mboga ya majani yani kabichi, hupandwa katika vitalu ili kupata miche, ambayo huamishwa na kupandwa shambani, baadae humwagiliwa ili ikue vizuri, ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Shughuli ya kilimo cha biashara ambapo mahindi yapo kwenye hatua za mwanzo za ukuaji katika mistari ndani ya shamba kubwa, hutunzwa kwa kuwekwa dawa za kuua wadudu na kupaliliwa mpaka yanapokomaa.

Kilimo cha kisasa ambapo mbegu zimeoteshwa kwenye makopo yenye rangi nyeusi yaliyojaa udongo, ili kupata mimea, ambayo huhamishiwa shambani na kupandwa; hii husaidia kupata mazao kwa ajili ya biashara au chakula.

Mifuko minne yenye mbegu bora za miche mbalimbali kama vile pilipili hoho, karoti na mbogamboga za majani, ambazo hupandwa shambani na kukuzwa, baadaye huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mfuko wenye mbegu bora za matikiti maji ambazo huoteshwa kwenye vitalu na miche hiyo huamishwa na kupandwa shambani katika mistari na baadae kumwagiliwa. Matunda yakizalishwa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mfuko wenye mbegu bora za nyanya, ambazo huoteshwa kwenye vitalu ili kupata miche, huamishwa na kupandwa shambani baadae zikikomaa, huvunwa na kupelekwa sokoni, ili kujipatia kipato.

Mazao mbalimbali yamewekwa kwenye mifuko kama vile: maharage ya aina tofauti tofauti, mahindi, ulezi na njugu, zinauzwa kwa ajili ya matumizi ya chakula nyumbani, mbegu za kupandwa shambani na biashara.

Miche midogo ya mimea inayoota katika vyombo vya plastiki vyenye udongo, imepangwa katika sanduku na ipo katika hatua za awali za ukuaji. Hii ni uandaaji wake kabla ya kupandikizwa shambani.

Mfumo wenye rangi ya kijani na njano, ndani yake kuna mbegu bora, ambazo hutumika kupanda shamba, na kupata mbogamboga za majani, huvunwa na kupelekwa sokoni, kwaajili ya kuuzwa au matumizi ya nyumbani.

Chumba maalumu cha kuoteshea mbegu ambapo, miche mbalimbali imeota na kupangwa katika safu, ndani yake hali ya hewa kama vile; joto na unyevunyevu hurekebishwa, pia hudhibiti wadudu, mimea hii huhamishiwa shambani na kupandwa ili kupata mazao.

Mfuko wa mbegu bora za nyanya zilizoandaliwa kitaalamu zinauzwa. Huoteshwa katika vitalu na baadae kuhamishiwa shambani. Umwagiliaji huendelea kusaidia ukuaji, zikikomaa hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au viwandani ili kuchakatwa kutengeneza bidhaa nyingine.

Shughuli ya kilimo cha umwagiliaji cha biashara ambapo pilipili imeoteshwa shambani katika mistari na kustawi vizuri. Chini kuna mabomba yaliyotandazwa kwa ajili ya kusambaza maji katika mimea hiyo.

Shughuli ya kilimo ambapo mbegu zimeoteshwa katika udongo uliowekwa katika vitalu maalum ipo katika hatua za mwanzo za ukuaji kuweza kuhamishiwa shambani na kukuzwa ili kupata mazao vizuri kwa biashara au chakula .

Chumba cha kuoteshea mimea ndani yake kuna vitalu vya miche mbalimbali, iliyopandwa kwa safu zilizopangwa vizuri. Mazingira haya hutoa hali bora ya ukuaji wake kwa kudhibiti joto, unyevu, pamoja na mwanga.

Chumba cha kuoteshea mimea ndani yake kuna miche mbalimbali iliyopandwa kwa safu zilizopangwa vizuri, mazingira haya hutoa hali bora ya ukuaji wake kwa kudhibiti joto, unyevu na mwanga, baadae huhamishiwa shambani na kuendelea na umwagiliaji.

Chumba maalumu cha kuoteshea mbegu, ambapo miche mbalimbali imeota na kupangwa katika safu, ndani yake hali ya hewa kama vile joto na unyevu hurekebishwa, pia hudhibiti wadudu, mimea hii huhamishiwa shambani na kupandwa ili kupata mazao.

Shughuli ya kilimo ambapo shamba kubwa limelimwa na kupandwa mahindi kwenye mistari ambayo yapo katika hatua za mwanzo za ukuaji, yamestawi vizuri katika udongo. Pembeni kuna miti pamoja na makazi ya watu.

Kilimo cha biashara ambapo wanaume sita wanapanda miche kwenye vitalu na baadaye mimea hiyo huamishiwa shambani na kutunzwa vizuri, Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa mazao na pia kujipatia fedha.

Dada akiwa dukani kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo, ikiwemo mbegu ambazo zipo juu ya kabati, na nyingine zikiwa zimepangwa ukutani, pembeni yake kukiwa na kikokotoo.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo mimea ya pilipili, imeota katika shamba, pamoja na mirija ya maji, inayosambaza maji, huku ikiwa imezungukwa na uzio maalumu.

Biashara ya bidhaa za kilimo ambapo, mifuko minne yenye mbegu bora za majani kama vile, mchicha na kabichi, zinauzwa kwaajili ya kupandwa shambani, na baadae huvunwa na kupelekwa sokoni, au majumbani kwaajili ya matumizi mbalimbali.

Mfuko wenye rangi ya kijani, nyeupe na njano, ndani yake una mbegu za mboga ya majani yaani mchicha, ambayo hutumika kama chanzo cha vitamini katika mwili wa mwanadamu, na pia ni chakula cha mifugo.

Biashara ya bidhaa zinazotumika katika kilimo, ambapo mwanamke yupo dukani, anauza pembejeo mbalimbali kama vile: mbegu za mahindi, njegere, mboga za majani, na dawa za kuua wadudu waharibifu shambani. Pia kuna daftari la kutunza kumbukumbu, na kikokotoo kwa ajili ya mahesabu.

Mfuko wa mbegu za maboga , ambapo nje yake kuna maneno, yanayoelezea ubora wa zao hilo, na picha yake, ambalo hutumika kama chakula kwa wanadamu au wanyama.

Mifuko ya mbegu bora za kilimo, yaani mahindi na maharage zilizoandaliwa kitaalamu na hupandwa shambani ili mazao yake yaweze kutumiwa kama chakula au biashara.

Zao la biashara, yaani maharage ya aina mbalimbali, yaliowekwa kwenye vikapu, pamoja na ndoo ya plastiki, ambayo hutumika kwaajili ya kupima, wakati wa kuuza.

Duka lenye mazao mbalimbali kama vile ngano, njugu, mihogo, mawese pamoja na aina tofauti tofauti za maharage ambazo zinauzwa.

Watu watatu wakiwa katika shamba la kilimo cha umwagiliaji, ambalo limelimwa pamoja na kupandwa mazao ambayo yameota, huku mirija ikiwa imepita kwaajili ya kusambaza maji.

Mbwa mweusi yupo juu ya banda lenye dirisha, ambalo kuta zake zimejengwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, pia kuna bakuli mbili ambazo hutumika kuwekea chakula chake. Hii ni muhimu kwa ajili ya ulinzi wa makazi.

Bango la matangazo kutoka kliniki ya wanyama wa kufuga kama vile sungura, paka na mbwa na huduma zinazotolewa ni pamoja na upasuaji, chanjo, dawa, matunzo ya meno, ngozi na manyoya na ushauri wa matibabu juu ya mifugo.

Mbwa mkubwa aliyefugwa yupo katika banda lake lililojengwa kwa kuta na sakafu za mbao yupo nje anakula chakula chake ambacho kimewekwa kwenye bakuli mbili za chuma.

Chumba maalumu ambacho kuna madaktari wawili wa mifugo yaani mwanamke na mwanamme mmoja anamchunguza mbwa ambaye yupo juu ya meza na mwingine anaandika matokeo yake kwa ajili ya matibabu ya mnyama huyu ili kuhakikisha anakuwa vizuri.

Hifadhi ya wanyamapori ambapo kuna swala ana pembe ndefu, anakula majani katika eneo hilo. Hii husaidia katika utunzaji wa mazingira na kuvutia watalii, hivyo kuleta fedha za kigeni.

Ndege mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi amesimama kwenye tawi la mti, mdomo wake ni mfupi na umechongoka, hii huashiria kwamba chakula chake ni nyama. Hutumika kwa ajili ya shunguli ya utalii.

Utunzaji wa wanyamapori ambapo kuna twiga watatu ambao wapo msituni. Hii husaidia kwa ajili ya utunzaji wa mazingira pia kuvutia watalii, na baadae kupata fedha za kigeni na kutangaza taifa.

Hifadhi ya wanyama pori, ambapo twiga yupo katika pori lenye miti mingi na nyasi, mazingira haya humpa chakula chake aweze kuishi. Eneo hili ni kivutio cha watalii, na pia kuitangaza nchi kwa mataifa mengine.

Uhifadhi wa wanyama pori ambapo kuna watu wanaofanya kazi hiyo ya kutunza eneo hili ambalo lina wanyama mbalimbali kama vile tembo na pia kuna bwawa la maji, hii ni muhimu kwa ajili ya kuvutia watalii.

Utunzaji wa wanyama pori, ambapo katika eneo la ufukwe wa bahari au ziwa, kuna ndege wenye manyoya yenye rangi nyeusi na nyeupe, wana midomo iliyochongoka na kupinda, hii huwasaidia katika uwindaji na kujipatia chakula, ili wapate kuishi.

Utunzaji wa wanyama, ambapo viboko wapo majini wameinua vichwa vyao juu. Pia ndani ya bwawa hilo huwa kuna samaki, shughuli hii hukuza utalii na uvuvi, na hivyo kuongeza kipato.

Utunzaji wa wanyama ambapo mamba wakubwa wawili wapo katika ardhi na makao yao huwa ni majini. Hii ni muhimu kwa ajili ya utalii ambao husaidia kuongeza pato la taifa, na pia kupata fedha za kigeni.

Mazingira ya porini, ambapo ndege mwenye manyoya ya kijivu na mistari ya rangi nyeupe kifuani, amesimama juu ya tawi la mti. Mdomo wake umechongoka, kuashiria chakula chake ni nyama.

Ndege mwenye manyoya ya rangi nyeusi, kijivu na nyeupe amesimama kwenye nyaya za umeme, zinazotumika kusafirishia bidhaa hiyo kutoka sehemu moja kwenda nyingine, ana mdomo uliochongoka ili kuashiria chakula chake ni nyama.

Utunzaji wa wanyamapori ambapo kima mwenye rangi nyeusi yupo ardhini katika msitu , hii ni muhimu kwa ajili ya kuvutia watalii kutembelea maeneo hayo na baadaye kuingiza fedha za kigeni hivyo kuongeza pato la taifa.

Utunzaji wa wanyama pori ambapo twiga amewekwa eneo maalumu lenye uzio wa chuma ili kuzuia asitoke. Ndani kuna mimea mbalimbali kwa ajili ya chakula chake. Huvutia watalii pia ni sehemu ya kuhifadhi mazingira.

Hifadhi ya wanyama pori iliyozungushwa uzio wa chuma imejaa miti, pia mwanaume aliyevaa barakoa na kofia amemshika twiga kichwani na mdomoni, hii ni muhimu kwa ajili ya shughuli za utalii pamoja na kutunza mazingira.

Shughuli za kiutalii ambapo wazungu wengi wamesimama pembeni, wanamtazama tembo mkubwa anayekula majani huku amezungukwa na uoto wa asili, yaani miti mbalimbali.

Eneo la hifadhi, lililozungushwa uzio wa chuma, lenye uoto wa asili, hasa miti ya aina mbalimbali pamoja na nyasi fupi, wanyama pori kama vile twiga kwaajili ya shughuli za utalii.

Watalii mbalimbali, wakimemo wazungu, pamoja na watoto, wakipiga picha, pamoja na kuwaangalia wanayama pori, ambao ni tembo, wanao timua vumbi, nyuma yao kukiwa na mti mkubwa wa kijani.